Mkono umeshikilia noti za shilingi za Kenya. Zikisaidiana na rundo la sarafu zinazong'aa. Kila noti na sarafu hubeba thamani. Ikiwakilisha harakati za kiuchumi na uhamisho wa mali. Huu ni moyo wa huduma za kifedha ambapo thamani hubadilishana mikono. Ikiwezesha biashara na maendeleo katika jamii.

Jengo la Junction Forex and Money Remittance lina nembo yake kubwa juu ya mlango. Kwenye madirisha ya kioo kuna matangazo ya huduma za kutuma na kupokea pesa, zikiwemo Western Union, Moneygram na M-Pesa. Upande wa kulia bango kubwa la Ria Money Transfer linatangaza huduma za kutuma na kupokea pesa duniani kote. Mlango wa kioo unaonyesha sehemu ya ndani ya duka, taa ya ukutani imewaka kando, ikitoa mwanga katika eneo la nje.